Kwenye kitabu hili kuna michoro tofauti tofauti. Watoto ambayo wamekaa chini wengine wanachota maji, moja ni mkubwa na mwingine ni mdogo na mamake anakuja. Kuna nyumba kuna mavazi. Inasaidia watoto kujua namna familia iko na jinsi madaktari wanafanya kazi kwa jumla.

Wachezaji hawa wanapendana sana na wameshikana mkono. Mmoja anaitwa Kimani na mwingine hatujaambiwa. Nyuma yao kuna mzungu ambayo amefunga saa mkononi na anacheka. Pia kuna watu wenye wamekaa chini wamekuja kuwaona.

Mlemavu huyu ambaye ni msichana anataka kusafiri kwa boti nyeupe. Ameweka gari yake yenye anaendesha kando na anatumia hicho kifaa kuweka maji kando na kando ndo ikimbie vizuri.

Darasa hili lina viti mingi na zimepangwa kutoka mbele hadi nyuma, zote zinafanana. Dirisha pia imewekwa yenye inafanya hewa safi inaingia ndani ya darasa.

Msichana huyu mwenye ni mlemavu ashafanya zoezi na ni mrembo na amechana nywele ikienda juu. Amevaa vazi lake na nyuma yake kuna vifaa za kazi hiyo.

Wachezaji hawa wamefurahi sana wakicheza. Mmoja amenyoa kipara na ameunga . Mwingine ametengeneza nywele na kusuka. Wote ni walemavu na wanacheza na vijiti vyao mpira.

Msichana huyu anaitwa Asia Sururu Mohammed. Anatoka Kenya na alizaliwa mwaka wa elfu moja tisini na mbili Mombasa. Anacheza na ako na ulemavu.

Huyu ni mtu mlemavu. Amevaa vizuri na ni msafi. Ameeka saa kwa mkono yake yenye ni nyeusi na amebeba vitabu nne kwa mapaja yake. Anaendesha gari yake akienda kwenye anataka kufika.

Hiki ni kitabu ambacho wanafunzi wadogo hujisaidia kupata masomo na kujua kuandika. Wamechorewa hapo watoto wawili ambao wanaangalia nyuma na pia kalamu yenye ni nyeusi.

Kuna wachezaji wawili hapa mmoja msichana mwingine kijana. Wote wanatoka nchini Kenya. Msichana huyu anaitwa Koech na amevaa vazi la mchezo na kubeba bendera nyuma yao.

Wanafunzi wameenda nyumbani na milango za darasa zimefungwa, ni kusafi mno na kuna watu ambao wanapanguza. Hapo kando ama mbele ya mlango kuna ndoo ambayo ameeka takataka yenye nyekundu.

Kabati hili linatumiwa na walimu pamoja na wanafunzi shuleni, ili kuweka vitu zao kama vitabu ama bakuli na chupa ya chakula. Hapo nyuma kuna cheti ambayo imechorwa ya kusoma.

Msichana huyu amekuja kufanya zoezi na yeye ni mlemavu. Ashamaliza na ameketi chini anapumzika. Amevaa nguo yenye nyeupe juu na longi lenye ni nyeusi chini.

Vijana hawa ni walemavu na nyuma yao kuna wakubwa wao wenye wanawasaidia .Wote wamevaa nguo yenye inafanana na ni ya Kenya. Mbele yao kuna mpira mbili

Watu hawa wamepata ushindi na wamepewa pesa fulani. Wamevaa nguo ya juu yenye inafanana na viatu zenye ni tofauti. Kuna msichana mwingine mwenye ni mlemavu na amekaa kwa kiti yake. Wote wanapigwa picha pamoja.

Hapa ni shuleni na wameandika viti vingi kwa ukuta. Wameandika miezi kama oktoba, novemba na desemba. Wameandika pia kazi yenye mwanafunzi anapaswa kufanya nyumbani.

Wameeka karatasi ambayo inaonyesha penye kuna ofisi ya shule hicho. Hapo nyuma kuna maua ambayo zimemea na nyasi na pia mimea tofauti.

Kwenye ukuta huu wenye imepakwa rangi nyeupe, wameandika swali ambalo wanafunzi wanafaa kujibu na tarehe. Hapo juu pia wameandika miezi.

Hii kitabu ni ya kompyuta ya watoto ama wanafunzi wa darasa la saba. Wameandika na watu wa Longhorn na imewekwa karatasi nyuma ndiyo isiweze kuraruka.

Kwenye shule hili wameandika vitu mingi na kuchora kwenye ukuta kama samaki. Wamezieka na kuandika nambari zao hapo chini. Hili linasaidia wanafunzi kuelewa masomo.

Shule hili limejengwa vizuri sana na wameandika vitu zenye zinasaidia wanafunzi kusoma kama maua na a,b, c,d hapo kwenye ukuta. Kuna pia maua zenye zimepandwa hapo nje ili ikae vizuri.

Gavana wa kitambo Mike Sonko amefurahia sana na anapiga picha na watu wasiojisaidia. Kuna wenye wamesimama na wengine wameketi kwenye kiti lao. Wote wako na furaha kwenye uso yao.

Hapa kuna tarakilishi nne na zimekwa kwa meza. Kila moja ikona kipanya na kidude. Kuna kiti ambazo watu hukaa wakizitumia.

Shule hili limejengwa vizuri sana na kuna njia ambayo imetengenezwa ikienda juu, yenye watu hupitia wakienda kusoma kwa hizo nyumba zingine. Chini, kuna maua ambazo zimemea.

Shule hili lina tanki kubwa yenye ni nyeusi na imejengwa juu, yenye inasaidia kuhifadhi maji ya kutumika humu. Kuna maua ambao zimepandwa yenye inafanya shule ikae vizuri.

Kuna vitabu mbili kwenye hili meza, ingine wanatumia kuandika na ingine wanatumia kwenye maelezo la kusoma. Ni ya darasa la pili na wamechora picha ya watu waliopanda farasi hapo mbele.

Hapa ni shuleni na wametengeneza chuma ambazo watoto wanacheza nayo wakikalia na kujirusharusha. Kuna uwanja kubwa ambayo pia wanaeza kimbia wakitaka. Hapo kando kuna miti zenye zimemea.

Hapa ni shuleni kuna uwanja ambao watu wanacheza na maua ambazo zimepandwa huku na kule. Wamechora pia wanyama kwenye ukuta na kuna mlango ya kuingia darasani.

Kwenye ukuta, wamepaka rangi nyeupe na wanaandikia wanafunzi A, B, C, D, ili iwasaidie kusoma. Wameandika miezi na miaka, na pia swali ambalo watafanya.

Shule hili wanafunzi hawako saa hizi na wamefungua darasa moja, ingine kufungwa. Kuna taa ambayo imewekwa hapo juu yenye inafanya kukuwe na usawa na pia kuna paipu ambayo inapeleka maji kwenye tenki.

Gunia hili wameweka kwa ukuta ya darasa ya wanafunzi wachanga na wanafunzwa jinsi ya kuandika na kusoma. Nambari hizi zimeandikwa kubwa kubwa ili waweze kuona.

Chumba hichi ni ya kupima biologia. Pia imewekewa mlango ngumu yenye mtu hawezi vunja. Hapa ndani, wanapima vitu tofauti tofauti.

Kuna viti ambazo zimeekwa kwenye ofisi ya walimu ambayo wanakaa wakimaliza kufunza. Ni nyeupe pia. Kuna meza na hapa ni kusafi mno na wameipanguza.

Watu wasiojiweza hawa wanacheza mpira. Wamefurahi wote. Kuna mmoja amesimama mbele alafu wengine wamesimama nyuma. Kuna neti ya kucheza hapo na wako uwanjani.

Vitabu hivi vinafanana na ni za wanafunzi wa kompyuta wa darasa la saba. Zimewekewa karatasi nyuma ndio zisiweze kuraruka. Wameweka pia waya ya kuweka moto kwa simu hapo kando chini ya meza.

Hapa ni shuleni. Imetengenezwa vizuri sana na ni ghorofa. Zote zina milango zenye zinafanana na chini wametengeneza njia ambayo wanafunzi wanapitia. Kuna pia maua zenye zimemea hapo.

Hili ni kitabu la watu wa darasa la pili yenye imeandikwa junior na ni ya kingereza na ni mpya ya mwaka huu. Inafunza wanafunzi vitu mingi kuhusu kuandika.

Kuna watu wasiojiweza wawili wenye wako uwanjani na mmoja ako sawa na ako na mguu zake zote. Wa katikati amenyoa kipara na kuna viti ambayo watu watakaa wakiwaangalia wakicheza.

Wanaonyesha watu maana ya karibu na kila neno iko na maana yake. Wameeka karatasi hii nyeupe kwenye mlango na mtu hawezi iharibu.

Hizi karatasi zinatumika shuleni kwa walimu, wakichora vitu na kuweka kwa ukuta, ili wanafunzi wapate kwa urahisi na waweze kujua kusoma na kuandika.

Mchezaji huyu mvulana ameanguka chini alipokuwa anakimbia. Amevaa nguo ya juu yenye ni nyeusi na kando yake kuna mchanga ambayo ilichimbwa. Nyuma yake kuna mahali ambapo watu hukaa.

Hizi ni viti ambazo zimetengenezwa shuleni na zinasaidia sana wanafunzi kuketi wakifundishwa. Wamezitengeneza vizuri na unaeza weka kitabu mbele na ukae hapo nyuma.

Kijana huyu ambaye amesimama anasaida huyu ambaye amekaa kwenye kiti yake na ni mlemavu. Wamefunga nyumba yenye imepakwa rangi nyeupe.

Karatasi hili inaonyesha na kufunza watoto, jinsi ya kutumia maji na manufaa yake ya kila siku. Wanaonyeshwa vitu ambazo zinaleta maji.

Hapa ni shuleni na imesafishwa safi sana. Watoto wa shule wamefunga shule na hawako humo. Imepakwa nyeupe kwenye ukutani.

Msichana huyu mwenye ako na umri wa katikati ametengeneza nywele na ameeka mapambo kwenye masikio na kwa shingo. Anaendesha gari lake la ulemavu na anatarajia kushinda, anatoka nchini Kenya.